Hii ni ndizi. Ndizi huwa imeiva sana kupita wakati wake ni kama imeharibika kabisa. Hasa mama muuzaji ameitoa nje hili apeane tu labda sasa si ya kuuza sababu muda wake imeisha.

Shamba huu naona pia ndizi mbichi na pia wafanya kazi tofauti tofauti hasa naona wamama na pia wanakatakata pia labda na wanapeleka sokoni labda.

Wafugaji wanaona wanafuga ng'ombe ya kawaida pia naona inasaidia. Mzee pia ni kama anaspray na ile dawa.